Nguzo kubwa za umeme zilizobeba nyaya zikinyoosha angani chini ya anga ya samawati yenye mawingu meupe. Nguzo hizo zimejengwa katika eneo wazi ambalo linaonekana kuwa na nyasi na udongo. Kuna fensi zinazoonekana zikilinda eneo hilo. Jua linaonekana liking'aa upande wa kushoto wa picha, likitoa miale ya mwanga.

Maabara au darasa la sayansi lenye meza ndefu mbili za kazi yenye makabati chini yake na sinki. Kwenye meza hizo kuna vifaa vya maabara kama vile glasi za kemikali, maikroskopu na taa za meza. Kuna viti vya mbao vya kukaa kwenye meza hizo.

Kituo cha kusambaza umeme wakati wa machweo. Miundo mirefu ya chuma ya minara ya umeme inaonekana wazi dhidi ya anga yenye rangi ya samawati, zambarau na chungwa hafifu. Chini ya minara kuna vifaa vingine vya umeme na majengo madogo.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme wa jotoardhi ulioko katika eneo lenye mlima. Majengo kadhaa yenye paa la kijani yanaonekana katikati, yakiwa yameunganishwa na mabomba mengi ya rangi ya kijivu na nyeupe. Moshi mweupe mkubwa unafuka kutoka kwenye mitambo kadhaa, ikionyesha shuhguli za uzalishaji wa nishati.

Mafundi wawili wakiwa kazini kando ya barabara. Mmoja wao yuko juu ya ngazi ndefu ya machungwa, akifanya kazi kwenye nguzo ya umeme ama mawasiliano, huku mwingine akisimama chini karibu naye. Kuna koni za barabarani zenye rangi nyekundu na nyeupe, zilizowekwa chini kama ishara ya tahadhari.

Kundi la wanaume wanne wakiwa wamevalia mavazi ya kazi na kofia ngumu wakitembea katika eneo la kiwanda. Miundo mikubwa ya chuma na mabomba marefu yanayoonekana juu na kuzunguka eneo hilo, likionyesha kuwa ni kiwanda cha uzalishaji labda cha nishati.

Eneo la kituo cha umeme ambapo kuna transfoma kubwa na miundo mingine ya umeme. Wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia kofia ngumu na fulana za usalama za kijani kibichi wanashughulikia transfoma hio. Mmoja anaonekana akiwa amekaa chini akifanya kazi na mwingine amesimama karibu.

Bwawa la maji au kituo cha kudhibiti maji. Katikati, kuna muundo mkubwa wa zege wenye milango ya chuma, inayoonekana kama lango la kudhibiti mtiririko wa maji. Maji mengi yanaonekana mbele ya miundo hiyo, yakienea hadi kwenye upeo wa macho.

Kituo cha kusambaza umeme chenye miundo mbalimbali ya chum, nyaya, mene na vibadilisha umeme. Miundo mirefu yenye insulator nyeupe inaonekana kusimama wima ikibeba nyaya za umeme. Majengo meupe yaliyo na paa nyekundu yanaonekana kuzunguka eneo hilo.

Mtambo wa kuzalisha umeme wa jotoardhi ulioko katika eneo la milima na mabonde. Moshi au mvuke mwingi unatoka kwenye minara kadhaa ya kupozea ya mtambo huo, ikionyesha kuwa unafanya kazi. Kwa nyuma, kuna milima mirefu na miundombinu mingine ya umeme kama vile nguzo za umeme.

Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu iliyo tengenezwa kwa chuma ikisimama wima na kupaa angani. Nguzo hii ina waya nyingi za umeme zilizo unganishwa nazo. Anga ni samawati safi bila mawingu mengi na kuna mimea au miti kidogo inayo onekana chini kuelea upeo wa macho.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko, labda kutokana na mvua kubwa ambayo imepiga Kenya hivi karibuni. Mto umejaa matope na taka mbalimbali kama vile chupa za plastiki na vitu vingine. Watu wawili wanaonekana wakijaribu kusafisha au kuondoa vitu vilivyobebwa na mafuriko karibu na mti mkubwa.

Pundamilia aliyepigwa picha kutoka upande wa nyuma na pembeni. Milia yake meusi na meupe inayoonekana wazi kwenye mgongo na kwato. Amesimama karibu na shina la mti lenye rangi ya kahawia huku ardhi ikiwa na rangi ya udongo mwekundu na majani makavu.

Bwawa la maji lenye majani mengi yaliyoenea juu ya uso wa maji. Majani hayo ni makubwa na yana rangi ya kijani kibichi. Maji yanaonekana kuwa meusi na yenye kuakisi mwanga kidogo. Picha inatoa taswira ya utulivu na uzuri wa mazingira ya asili.

Kundi la watu wakipanda au kushuka mlima wenye nyasi kijani. Wawili kati yao, mwanamke na mwanaume, wameshikana mikono wakisaidiana. Mwanaume mwingine aliye upande wa kulia amevaa fulana ya rangi ya chungwa na mkoba wa kukwandika. Nyuma yao kuna mitambo ya upeo juu ya kilima kingine ikionyesha eneo hilo lina upepo mwingi.

Ndege mrembo mwenye rangi ya manjano, nyeusi na hudhurungi, akiwa ametua kwenye tawi la mti lenye majani mabichi. Ana mistari nyeusi kwenye mgongo wake na kifua chake ni cheusi na kimezungukwa na rangi ya manjano kali. Rangi za ndege huyo ni angavu na zinavutia macho.

Mtu akitembea kwenye mkondo wa maji machafu au tope, akiwa amebeba gunia kubwa jeupe juu ya kichwa chake. Eneo linaonekana kuwa makazi duni au mtaa usio na mpangilio, ambapo kuna nyumba za mabati au matope zikiwa zimejengwa pembeni.

Jumba la kumbukumbu la kitaifa la Kenya lenye rangi ya manjano iliyokolea na nguzo ndefu. Mbele ya jengo hilo, kuna sanamu kubwa ya Tom Mboya ikiwa imesimama juu ya mawe na chemichemi ndogo. Watu wengi wanaonekana wakitembea mbele ya jengo na kuzunguka eneo la sanamu likionyesha shughuli za jiji la Nairobi.

Kundi la watu wakisafisha taka na uchafu karibu na kundi la miti mirefu ya mianzi. mtu mmoja, aliyevaa fulana ya njano inayong'aa, ameinama akikusanya uchafu kutoka kwenye rundo kubwa la taka lililoko chini.

Watu watatu wakitembea kwenye njia ya udongo iliyozungukwa na miti mirefu na mimea mingi ikionyesha mazingira ya msitu au bustani kubwa. Mtu wa kati anaonekana kuwa mfalme Charles wa uingereza, amevaa suti ya rangi ya kijivu na tai nyekundu na beji kifuani.

Ujenzi mkubwa wa barabara kuu ya ghorofa au daraja refu jijini. Nguzo mikubwa ya zege inaonekana wazi, ikiashiria miundombinu mikubwa ya usafiri inajengwa. Chini ya daraja hilo, kuna barabara yenye magari yanayopita yakiwemo basi, magari madogo na vani ya shule.

Tofauti ya kipekee kati ya wanyamapori na mandhari ya jiji. Kuna faru wawili, mmoja mkubwa na mwingine mdogo, wakila nyasi katika eneo la wazi la Savana. Nyuma yao kwa mbali kuna majengo marefu na anga yenye mawingu wakati wa machweo au mawio, ikionyesha jiji la kisasa.

Mtu akichota maji kutoka kwenye chanzo cha asili kinachoonekana kama chemichemi au mto mdogo unaotiririka kutoka kwenye mwamba. Mtu huyu ameshika ndoo akijaribu kukusanya maji yanayotiririka. Chini yake kuna ndoo nyingine na beseni nyesusi zikionyesha shughuli za kukusanya maji kwa matumizi.

Wanaume wawili katika eneo lenye udongo mwingi na uchafu. Mwanaume mmoja amesimama akimwaga maji kutoka kwenye mtungi mkubwa wa njano labda akimwagilia mche mdogo wa mmea. Mwanaume mwingine amekaa chini akifanya kazi karibu na ardhi. Eneo hilo linaonekana kama limeadhirika na uharibifu au ni majenzi.

Darasa la shule lenye wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati ya mbao. Wanafunzi wengi wamevaa sare za rangi ya samawati. Mwalimu amesimama mbele ya darasa akieleza kitu kwa ubao, huyu mwalimu mwingine akisimama nyuma ya darasa.

Jumba la kitaifa la mkutano la Kenyatta lililoko Nairobi Kenya. Jengo hili refu, lenye umbo la duara na rangi ya kahawia lina alama juu yake. Mbele, kuna sanamu ya Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa kenya, iliyowekwa juu ya msingi mkubwa.

Mamba mkubwa aliye lala kwenye nyasi ililo na unyevu unyevu. Nyuma ya mamba kuna miti na mimea. Mbele kuna dimbwi ndogo la maji au mkondo na muundo wa zege karibu na maji. Kuku mmoja wa kahawia anaonekana kando ya muundo wa zege karibu na maji.

Tembo mdogo anayeonekana kuwa ndama akirusha udongo mwekundu kwa kutumia mkonga wake na vumbi likiwa lina mwagika hewani juu ya kichwa chake. Udongo unaonekana kuwa mwenye matope au unyevunyevu. Nyuma yake, kuna watu wawili waliovaa makoti ya kijani kibichi wakiashiria kuwa wao ni walezi au wafanyikazi wa hifadhi ya wanyama.

Kifaru akiwa katika mazingira ya asili pengine bustani ya wanyama au hifadhi ya wanyama. Kifaru huyo anaonekana ana rangi ya kahawia na pembe mbili. Amesimama kichwa chini. Anaweza kuwa akitafuta chakula au kunusa ardhi.

Wafanyakazi wakifanya kazi ya ujenzi au ukarabati wa bomba kubwa la maji au maji taka. Mfanyakazi mmoja aliyevaa sare ya samawati na kitambaa cha machungwa kichwani amepiga magoti karibu na bomba kubwa la kijani kibichi akionekana akilirekebisha au kuliunganisha.

Bomba kubwa la samawati likiwa limebebwa na mashine nzito wa ujenzi. Bomba limefungwa kwa mikanda maalum ya kuinua na dereva wa mashine anaonekana ndani ya chumba cha uendeshaji. Ardhi inaonekana kuwa ya udongo na kavu ikionyesha kuwa kazi inafanyika nje kwenye tovuti ya uejnzi au mradi wa miundo mbinu.

Pundamilia mmoja akiwa anatoka mbele kuenda upande wa kulia akitembea kwenye ardhi kavu yenye udongo na mimea michache ya vichaka. Nyuma ya pundamilia, kwa mbali kabisa, kuna milima miwili mikubwa mmoja ukiwa mrefu zaidi na unaonekana kuwa na theluji au mawingu meupe juu.

Kundi la punda milia wanne wakilisha kwenye nyasi ndefu za kahawia, huku mandhari ya kijiji la kisasa lenye majengo marefu likionekana kwa mbali. Anga ni samawati na lina mawingu meupe. Hii inawezekana ilipigwa katika hifadhi ya taifa ya Nairobi, Kenya, ambapo wanyamapori huonekana wakiwa na mandhari ya jiji nyuma yao.

Kundi la punda milia wakitembea na kula nyasi kando ya njia ya udongo katika eneo la wazi lenye nyasi ndefu zilizokauka. Mbali zaidi kuna majengo ya jiji yaliyoonekana kidogo kwenye upeo wa macho ikionyesha kujaribu wa hifadhi ya wanyama pori na makazi ya binafsi. Labda hifadhi ya taifa ya Nairobi.

Watu watatu wanaoonekana kuwa wamepanda mlima au kilima, wakifurahia mandhari nzuri. Wawili kati yao ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Mwanamume upande wa kulia amevaa shati refu la samawati na kubeba begi mgongoni.

Mwanamke ameketi chini, akipika chakula kwenye moto wa kuni jirani na bwawa la maji au mto. Anaonekana kuwa katika mazingira duni, labda katika kambi ya wakimbizi au eneo ya makazi yasiyo rasmi kutokana na muundo wa makazi uliojengwa kwa miti na vitambaa upande wa kulia.

Eneo la makaazi duni, labda kama mtaa wa mabanda likiwa na nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Katikati ya picha kuna mto au mfereji wa maji machafu uliyojaa takataka na uchafu mwingi.

Mamba mkubwa akiwa amepumzika kando ya maji. Sehemu ya mwili wake ukiwa ndani ya maji na sehemu nyingine ikiwa nchi kavu kwenye udongo wenye matope. Nyuma yake kuna ziwa au bwawa kubwa na mbali zaidia miti na anga la samawati lenye mawingu machache yanaonekana.

Simba dume mkubwa mwenye manyoya mengi meusi na kahawia shingoni, akiwa amelala chini kwenye udongo. Simba huyo anaonekana ametulia akitazama upande wa kulia. Nyuma yake, kuna uzio wa waya, unaosharia kuwa anaweza kuwa katika hifadhi ya wanyama.

Eneo la makazi duni labda kama ilivyozoeleka katika maeneo mengi nchini Kenya labda nyumba zilizojengwa kwa mabati na kuta za udongo. Barabara au njia ni ya udongo na ina maji machafu au tope. Kuna watoto wawili; mmoja akiwa amesimama upande wa kushoto na mwingine akitembea katikati ya njia huku bata na vifaranga vikichangamana na taka.

Eneo lenye changamoto kubwa za usafi na mazingira pengine katika mtaa wa mabanda au makaazi duni. Kuna mkondo mdogo wa maji machafu unaopita katikati ya rundo kubwa la taka za kila aina zikiwemo plastiki, nguo na uchafu mwingine.

Rundo kubwa la taka chafu, zilizo changanyika na udongo, zilizopakia kwenye toroli au gari dogo lenye magurudumu. Watu wawili wanaoonekana kuwa wafanyikazi wa usafi, wamesimama karibu na rundo hilo la taka. Mmoja wao mwanamke amevaa koti la rangi ya khaki na anaonekana kumwangalia yule mwingine.

Kifaru akiwa ameinama chini. Labda akichukua au kutafuta chakula katika mazingira yenye mimea mingi ya kijani. Mimea hii inafanana na msitu au hifadhi ya wanyama na kuna ua au uzio unaonekana mbele, ukionyesha kuwa mnyama huyo anaweza kuwa katika eneo lililohifadhiwa.

Mfuko mkubwa wa wavu wa kijani uliokuwa umejaa takataka mbalimbali zikiwemo karatasi, plastiki na vifungashio ukining'inia kwenye mizani ya kupimia uzito. Mizani yenyewe ina rangi nyekundu na inaonekana juu ya mfuko.

Mbuni mmoja akitembea kwenye nyika iliyo kavu. Mbuni huyo ana mwili mweusi, shingo ndefu ya rangi ya waridi na miguu mirefu ya rangi ya waridi. Nyika imefunikwa kwa nyasi ndefu za rangi ya dhahabu, na mandhari ya mbali inaonyesha anga yenye mawingu mepesi na mistari ya milima.

Eneo lenye makaazi duni ambapo nyumba zimejengwa kwa mabati na vifaa vingine visisvyo rasmi vikionekana vimeathirika vibaya na mafuriko. Mto au mkondo wa maji wenye rangi ya kahawia unapita katikati ya makaazi hayo na kiwango cha maji kiko juu sana.

Watu watatu wakifanya usafi kando ya mto uliofurika. Mtu mmoja amevaa sare ya kijani kibichi na kofia, akitumia fimbo au chombo cha kukusanyia taka, ndani ya maji yanayotiririka na takataka nyingi zilizobebwa na maji.

Watu wengi wamesimama na kutembea karibu na matatu, wengine wakionekana kuwa wateja wanaosubiri usafiri. Majengo marefu ya ghorofa yanaonekana nyuma, baadhi yakiwa na kuta za rangi nyepesi na mengine ya rangi ya chungwa, yakiashiria mandhari ya jiji.

Mandhari ya mtaani yenye shughuli nyingi, ikiwezekana jiji Nairobi. Mbele, kuna mwanaume akitabasamu, amevaa shati jekundu na suruali nyeusi, akionekana kuwa anatangaza abiria kwa ajili ya basi dogo la abiria jekundu lililo nyuma yake. Matatu hilo linaonekana limefunguliwa mlango wake wa kando, na abiria wachache wanaonekana ndani.

Basi la kisasa la abiria lenye rangi nyeupe, nyeusi na kijani kibichi likiwa limesimama barabarani. Basi hilo lina nembo na namba mbele. Nyuma yake kuna basi jingine la samawati na upande wa kushoto kuna watu wakitembea. Upande wa kulia, mtu anayeonekana amevalia shati jekundu anaonekana. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu, magari, na biashara dogo dogo. Kuna mabasi madogo yaliyoegeshwa yakiwangojea abiria yakiwa na mabango yanayoonyesha maeneo, upande wa kushoto na kulia wa barabara kuna majengo yenye maduka na biashara mbali mbali.

Matatu iliyopambwa, ikiwa na rangi nyeusi na mistari ya rangi ya machungwa na kijivu. Juu ya dirisha la abiria limeandikwa na kuna michoro mbalimbali zikiwemo nembo. Mwanaume mmoja amesimama kwenye mlango wa matatu, akionyesha uhai wa usafiri wa umma jijini.

Mabasi mawili ya abiria ambayo yanaonekana kuwa mabasi ya kisasa zaidi, pengine yanayotumia umeme inavyoonekana kwenye basi la kushoto. Mabasi haya yamesimama kando ya barabara, pengine katika kituo cha mabasi. Basi la mbele lina rangi ya kijani kibichi na bango la kutangaza linalosomeka.

Barabara yenye shughuli nyingi chini ya daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya njano kali. Daraja hilo limejengwa kwa chuma na lina muundo wa kimiani. Lori la njano lililoandikwa mbele na gari la maji nyuma linaonekana likiendeshwa barabarani.

Bango la rangi nyeupe likionyesha maelekezo ya ruti ya usafiri. Kwa upande wa kulia, kuna namba kubwa themanini iliyoandikwa kwa rangi nyekundu. Bango limewekwa kwenye mti au nguzo ndogo kando ya barabara yenye magari yaliyoegeshwa na watu wakitembea. Inaonekana kama sehemu ya maelekezo ya matatu au usafiri wa uma.

Mabasi mawili ya abiria yenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe, yakiwa yameegeshwa kando ya barabara, pengine katika kituo cha mabasi au eneo la kupakia abiria. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi, wengine wakiingia au kutoka.

Pilkapilka ya barabara jijini, inayofanana Nairobi. Inaonyesha basi la abiria lenye rangi ya samawati na jano likiwa limeengeshwa au likiendeshwa pole pole. Huku watu wengi wakitembea kando ya barabara. Miti mirefu na majengo yanaonekana nyuma, na kuna guzo za taa za trafiki na alama zinazoonekana.

Matatu nyeupe iliyoandikwa juu, ikiwa imesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Inaonekana kuwa ni Isuzu, kama inavyoonekana kwenye kioo cha mbele. Kwenye mlango wa matatu, kuna orodha ya njia au maeneo inayopita.

Msongamano wa magari barabarani. Kuna magari ya aina mbalimbali ikiwemo malori , mabasi madogo na magari ya binafsi yaliyopanga foleni. Barabara inaonekana kuwa na mwelekeo wa kupanda kidogo. Pembeni mwa barabara kuna miti mingi ya kijani kibichi na nyuma yake kuna majengo ya makazi au biashara yaliyoonekana juu ya kilima.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji inayoonekana kuwa Nairobi kutokana na namba za usajili za magari. Katikati kuna basi la kijani kibichi likifuatwa na magari mengine na bodaboda .Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi yao wamebeba mizigo.

Matatu mawili yaliyopambwa kwa michoro na rangi mbalimbali zikiwa zimesimama kando ya barabara pengine katika kituo cha mabasi au sehemu ya kupakia gari. Matatu ya mbele ina rangi ya machungwa na michoro ya kuvutia.

Eneo la kituo cha mabasi au matatu chenye shughuli nyingi jijini. Matatu ya rangi tofauti, hasa samawati na njano, yameegeshwa na abiria wanapanda au kushuka. Watu wengi wanaonekana wakitembea kuzunguka eneo hilo. Kuna mabasi mengine makubwa yanayoonekana kwa mbali.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini kuna magari mengi hasa matatu na watu wanaotembea kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana pande zote mbili za barabara. Baadhi ya mabasi yamepambwa kwa michoro ya kuvutia.

Barabara yenye magari yanayopita yakiwemo malori na magari madogo. Upande wa kushoto wa barabara kuna msitu wa miti mirefu yenye majani mabichi. Barabara ina vizuizi vya ulinzi vya mabati katikati na upande wa kulia kuna njia ya watembea kwa miguu na watu wachache wakitembea.

Bai kubwa la abiria lenye rangi ya samawati na zambarau likiwa limeegeshwa kando ya barabara likiashiria kuwa linachukua au kushusha abiria. Basi lina nembo na pia namba za usajili. Kando ya basi kuna watu wakitembea kwenye barabara ya waenda kwa miguu.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika barabara ya jiji inayoonekana kuwa soko au kituo cha mabasi ya abiria. Katikati, kuna gari dogo la abiria lililopakwa rangi nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na limeandikwa. Abiria wanaoenakana wakishuka au kupanda na kuna begi kubwa la rangi ya samawati mbele ya mlango.

Duka la nguo lililojaa nguo zilizopangwa kwenye reki za chuma. Kuna aina mbalimbali za nguo kama vile masharti, suruali na jaketi. Juu ya reki kuna mifuko na vitu vingine. Ukuta wa nyuma una rangi ya njano na kuna mabango au ishara zilizobandikwa.

Matatu yenye rangi nyingi na mapambo ya kipekee, likiwa limejaa mizigo juu na watu wakiingia na kutoka. Kwenye paa la matatu kuna tangazo. Watu wengi wamekusanyika karibu na gari, baadhi yao wakiwa wauza bidhaa au abiria.

Kundi la mabasi na abiria waliosimama barabarani yakiashiria kuwa hili ni kituo cha mabasi au eneo lenye shuguli nyingi za usafiri wa umma. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na mabasi baadhi wakiingia au kutoka. Nyuma kuna majengo makubwa na miti mingi ikionyesha mazingira ya jiji.

Barabara yenye magari ya usafiri wa umma, labda matatu yaliyokuwa yakibeba abiria. Kuna mabango mengi yenye majina ya kampuni za usafiri na maeneo wanakokwenda. Inaonekana ni eneo la kituo cha mabasi au mahali ambapo magari ya umma huchukua abiria.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na magari mengi yakiwa yamekwama kwenye foleni au yakisonga polepole. Kuna malori, mabasi na magari mengine ya kawaida. Kando ya barabara kuna watu wakitembea. Nyuma ya barabara kuna miti mirefu na majengo ya makazi na pia bango la matangazo.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiashiria jiji au mji nchini Kenya. Katikati ya picha kuna bango kubwa la chuma likitangaza njia za usafiri wa umma likionyesha namba. Chini yake kuna orodha ya maeneo kama Ruiru, Thika, pamoja na bei.

Kutoka ndani ya gari, ikionyesha barabara yenye magari yakienda mbele. Upande wa kushoto kuna ukuta mrefu wa rangi ya kahawia na mimea na matangazo makubwa yanayoonekana kwa mbali. upande wa kulia, kioo cha pembeni ya gari kinaonekana kikionyesha sehemu ya barabara na matangazo mengine yenye maandishi yaliyogeuka.

Barabara yenye magari kadhaa ikiwemo basi kubwa la machungwa, matatu ya samawati na magari mengine madogo. Upande wa kulia, kuna ukuta mkubwa wa daraja au barabara ya juu na upande wa kushoto kuna eneo lenye miti na nyasi. Anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana katika mji wa Kenya kutokana na uwepo wa matatu. Katikati, kuna matatu ya rangi ya fedha na juu yake kuna bango kubwa la samawati lenye maandishi meupe yanayosomeka. Nyuma ya matatu na bango kuna majengo yenye maduka na biashara mbalimbali.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari ya kusafiri katika pande zote mbili. Juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya kijani kibichi. Upande wakushoto wa barabara kuna njia ya kutembea na miti kadhaa.

Nyuma ya basi la abiria, ambalo linaonekana kuwa matatu nchini Kenya, kutokana na usanii wa rangi na namba za usajili. Basi hilo lina rangi ya samawati na limewekwa michoro mingi, ikiwemo picha kubwa ya mwanamke mwenye sura ya kuvutia akiwa amevaa kofia na kushika peremende nyuma.

Eneo la kituo cha mabasi au matatu yenye shughuli nyingi. Kuna mabasi na matatu kadhaa ya rangi tofauti kama vile samawati, njano na nyekundu, na nyeupe yakiwa yameegeshwa au yakisubiri abiria. Nyuma yao kuna majengo yenye paa za kahawia na miti mingi ya kijani kibichi.

Basi lililopakwa rangi nyeupe na kijani likiwa limesimama barabarani, basi hilo lina namba ya usajili na linaonyesha njia. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando na wengine wamesimama kwenye kituo. Mbele, mwanamke amevaa nguo ya samawati akisukuma toroli ndogo yenye mizigo, huku mwanaume aliyevalia fulana nyekundu na kijani, akionekena akimsaidia au kua karibu naye.

Kundi la la watu karibu na matatu ya samawati na njano amabayo inaonekana kuwa imesimama. Kuna abiria wakiingia au wakishuka kutoka kwenye matatu. Mwanaume mmoja amevaaa shati jeupe na mwanamke amevaa suruali. Nyuma yao kuna watu wengine na mabango ya matangazo yaliyobandikwa kwenye nguzo.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna basi dogo lenye rangi ya kijivu na machungwa, magari mengine na majengo marefu upande wa nyuma. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuna bango la WiFi upande wa kulia. Inaonekana kama mandhari ya jiji lenye pilkapilka.

Maji safi yakitiririka kutoka kwenye bomba la chuma na kuingia kwenye tanki la mawe. Tanki hilo limejaa maji, na yanaonekana yakitiririka kwa nguvu. Karibu na tanki kuna nyasi zenye kijani kibichi na mwanga wa jua unaonekana kuakisi kwenye uso wa maji.

Sinki la jikoni lenye rangi nyeusi na bomba la kisasa la maji linalotiririsha maji. Karibu na sinki, kuna chupa ndogo ya kioo yenye maua ya zambarau na sabuni ya maji. Dirisha linaonekana upande wa kushoto likiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Eneo lenye maji machafu au tope, likiwa na mabomba mawili ya rangi ya kijivu na nyeusi yakipita juu yake. Ndani ya maji hayo machafu, kuna vipande vya mbao na takataka nyingine zinazoelea. Mandhari inaashiria eneo la ujenzi au mahali ambapo miundombinu inarekebishwa.

Rundo kubwa la taka na uchafu, ikiwemo nguo zilizotupwa, plastiki na mabagi mengine ,zikiwa zimelala kwenye ardhi. Nyuma ya rundo la taka kuna eneo la nyasi, na zaidi nyuma kuna majengo mawili. Moja la samawati na paa jekundu na lingine la manjano na paa la giza.

Dimbwi la maji chafu au tope, likiwa na takataka mbalimbali kama vile mifuko ya plastiki na uchafu mwingine uliochanganyika na udongo. Mazingira yanaonekana kuwa kame na machafu, labda kutokana na ukosefu wa usafi au utupaji ovyo wa taka. Inaashiria tatizo la uchafuzi wa mazingira.

Mfereji mrefu uliotengenezwa ardhini, labda kwa ajili ya ujenzi au kupitisha huduma fulani. Kuna udongo uliotolewa umewekwa kando ya mfereji. Chini, kuna maji kidogo yametuama, yakionyesha labda mvua ilinyesha au kuna unyevu ardhini.

Kiwanda kikubwa cha zamani chenye miundo ya chuma iliyokuwa na kutu. Kuna mabomba makubwa na miundo mirefu ya viwanda ikionyesha uzalishaji wa viwandani. Rangi za chuma za kutu na kijivu zinatawala picha zikiwa zimepigwa chini ya anga la samawati lililokolea.

Bomba la maji lililounganishwa na vali ya chupa yenye mpini wa rangi ya dhahabu au manjano, inayotumika kufungua na kufunga mtiririko wa maji. Bomba hilo lina rangi nyeusi na lina viunganishi vya samawati pande zote mbili za vali.

Jengo la viwanda likiwa na jengo kubwa la matofali mekundu, katikati kuna tanuri au mtungi mrefu mweusi na wenye kutu uliofungwa na mabomba au vifaa vingine na ngazi ya chuma inayopanda upande wake. Anga ni samawati na lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Takataka zilizorundikana kando ya mto mdogo au mkondo wa maji. Taka hizi zina rangi tofauti na zinajumuisha nguo, plastiki na uchafu mwingine. Mto unaonekana kuwa na maji machafu. Upande wa kushoto. kuna mtu mmoja anayetembea na mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo duni ikionyesha eneo lenye changamoto za kimazingira.

Mabomba makubwa kadhaa yaliyotengenezwa kwa chuma, yakiwa yametupwa au kuwekwa kando ya barabara kwenye eneo la nyasi. Mabomba haya yanaonekana kuwa yamezeeka na yamefunikwa na kutu, kuashiria yametumika kwa muda mrefu au yamekaa nje kwa muda mrefu.

Tanki kubwa la maji la rangi nyeusi lenye maandishi mbele. Tanki hili limefungwa na bomba la kijani kibichi na limeketi kwenye sakafu. Karibu na tanki upande wa kushoto kuna mtungi mdogo wa njano. Eneo hilo linaonekana kuwa ndani ya jengo au chini ya paa na kuna mlango wa samawati kwa mbali.

Eneo la ujenzi ambapo wafanyikazi wawili wakiwa wamevalia kofia ngumu za manjano na nguo za kujikinga wanashughulika mabomba makubwa. Katikati kuna bomba kubwa la samawati ambalo linaonekana kuwa sehemu ya mfumo changamano likiwa na valve na opening key .

Mandhari ya mtaa yenye majengo ya muda na marundo ya takataka kando y barabara. Kuna vibanda vidogo vilivyojengwa kwa mbao na mabati vikionyesha shughuli za biashara au makaazi duni. Mtu mmoja amesimama karibu na rundo la takataka huku upande wa kulia ukionekana dirisha la basi au gari jingine.

Ukuta mrefu wa matofali mbele, ukitenganisha eneo lenye udongo na majengo yaliyo nyuma yake. Nyuma ya ukuta, kuna majengo mbalimbali, baadhi yakiwa bado hayajakamilika na mengine yakiwa na mandhaki ya maji myeusi kwenye paa. Mandhari inaonekana kuwa ya mjini na anga ni safi likiwa na rangi ya samawati.

Ukuta wa viwandani au jengo la zamani lenye bomba nyingi za chuma zilizonyooka na kupindika. Pia kuna nyaya, visanduku vya umeme na vifaa vingine vilivyowekwa kwenye ukuta huo vikijumuisha kengele tatu nyekundu chini.

Rundo la mabomba ya plastiki ya rangi ya kijivu au nyeupe yakiwa yamewekwa juu ya sakafu ya saruji. Mabomba hayo yana ukubwa tofauti kutoka madogo hadi makubwa na yanaonekana kuwa mapya na tayari kutumika kwa ajili ya ujenzi au mifumo ya maji.